Gari aina ya " TOYOTA RAV4", likiwa katika eneo maalumu kwaajili ya kuuzwa, maeneo haya huwa na magari ya aina mbalimbali ikiwemo makubwa na madogo, kwaajili ya biashara.

Gari jeupe la kampuni ya toyota lililopo kwenye sehemu maalumu kwaajili ya kuuza, maeneo haya huwa na magari mengi makubwa na madogo ambapo watu hufika na kununua.

Gari aina ya "HYUNDAI" likiwa katika eneo maalumu kwaajili ya kuuzwa. Maeneo haya huwa na magari ya aina mbalimbali ikiwemo makubwa, na madogo, kwaajili ya kufanyiwa biashara.

Gari aina ya KIA lililopo sehemu maalumu kwa ajili ya biashara. Maeneo haya hupatikana magari makubwa na madogo ambapo watu mballimbali hufika na kuyanunua.

Magari ya kampuni ya BMW yaliyopo eneo maalumu kwa ajili ya biashara, sehemu hii ni safi na yenye mwanga hivyo huwarahisishia watu mbalimbali, wanaofika katika sehemu hiyo kufanya manunuzi.

Mashine ndogo ya kuuzia maziwa iliyosimama imara yenye picha na maandishi yaliyochapishwa na kubandikwa kwenye kuta zake, ikiwa na sehemu maalumu kwa ajili ya kuwekea chombo.

Sehemu ya duka la "DESTINY DAIRIES" ikionyesha wateja wakiwa kwenye mashine ndogo ya kuuzia maziwa ukisubiri huduma. Eneo hili pia linavyombo vilivyobeba maziwa kwa wingi yanayojazwa kwenye kifaa hicho.

Eneo dogo la duka linaloonekana kwa nje, likiwa na maandishi na picha zilizochapishwa na kubandikwa kwenye kuta zake. Ndani ya sehemu hii, kuna mashine ndogo maalumu ya kuuzia maziwa.

Sehemu ya mbele ya duka la Nyala Milk Centre, ikionyesha eneo la kutolea huduma, pamoja na mashine mbalimbali zinazotumika katika kufanikisha biashara hiyo ya maziwa.

Mashine ndogo ya kuuzia maziwa yenye picha na maandishi yaliyochapishwa na kubandikwa kwenye kuta zake, ikiwa na sehemu maalumu ya kuwekea chombo kwa ajili ya kukingia maziwa.

Mhudumu aliyevaa nguo nyeupe na kujikinga vizuri kichwani, mwenye tabasamu, amesimama mbele ya mashine ndogo ya kuuzia maziwa. Mazingira ya eneo hilo, yanaonekana kuwa safi, ikiashiria huduma bora itolewayo.

Mashine maalumu kwa ajili ya kuuzia maziwa, pamoja na jokofu vilivyopangwa vizuri kwa mstari katika eneo la duka. Matumizi ya vifaa hivi husaidia uuzaji na usambazaji wa maziwa.

Mashine ndogo iliyosimama imara kwa ajili ya kuuzia maziwa ikiwa na maandishi na picha zilizochapishwa na kuwekwa kwenye kuta zake. Pia inaonekana kuwa na sehemu maalumu ya kuweka chombo kwa ajili ya kupokelea maziwa.

Mashine ndogo kwaajili ya kuuzia maziwa iliyosimama vizuri yenye maandishi na picha zilizo chapishwa na kubandikwa kwenye kuta zake ikionekana kuwa na sehemu maalumu kwaajili ya kuekea chombo.

Kituo cha kisasa cha kuuzia maziwa ambapo wateja hutumia sarafu, au kadi maalumu, pia kinawezesha watu kununua maziwa kiasi wanachokitaka. Kupitia tekinolojia hii, wafugaji hupata soko la moja kwa moja.

Mashine ya kuuzia maziwa iliyoandikwa Fresh whole Milk iliyosimama imara ikiwa na kitufe cha kuwashia na bomba la kutoa maziwa. Mazingira yanayoizunguka ni safi na salama.

Mashine ndogo ya kuuzia maziwa yenye maandishi na picha mbalimbali zilizochapishwa vizuri na kuwekwa kwenye kuta zake, ikiwa na sehemu maalum kwa ajili ya kuwekea chombo ili kukingia maziwa.

Kituo cha kisasa cha kuuzia maziwa ambapo wateja hutumia sarafu au kadi maalumu. Pia kinawezesha wateja kununua maziwa kwa kiasi wanachokitaka. Kupitia teknolojia hii, wafugaji hupata soko la moja kwa moja.

Mashine ndogo ya kuuzia maziwa yenye maandishi na picha mbalimbali zilizochapishwa vizuri na kuwekwa kwenye kuta zake, ikiwa na sehemu maalumu ya kuwekea chombo kwaajili ya kukingia maziwa.

Eneo la duka maalum la kuuzia maziwa lenye kifaa maalum ambapo wateja hutumia sarafu au kadi ili kupata huduma hii, sehemu hii ni safi ikiashiria usalama wa bidhaa hii.

Sehemu ya duka iliyotengenezwa vizuri, maalumu kwa ajili ya kuuzia maziwa, ikimuonyesha muhudumu aliyevaa mavazi meupe, masafi. Eneo hili pia linaonekana kuwa na bidhaa kama vile mayai na mikate.

Eneo la duka la kieni diary products linaloonekana kwa nje, likimuonesha mteja akiwa katika dirisha la manunuzi akipatiwa huduma, usafi wa sehemu hii ni mkubwa ikiashiria usalama wa bidhaa zinazouzwa.

Mashine maalum ya kuuzia maziwa iliyosimama imara na yenye magurudumu kwa chini yanayorahisisha uhamishaji wake, pia inaonekana kuwa na sehemu maalum ya kuwekea chombo kwa ajili ya kukinga maziwa.

Mashine ndogo ya kuuzia maziwa yenye maandishi na picha mbalimbali zilizochapishwa vizuri na kuwekwa kwenye kuta zake, ikiwa na sehemu maalum ya kuwekea chombo kwa ajili ya kukingia maziwa .

Duka dogo lililojaa bidhaa, zikiwemo maziwa freshi na mgando, yaliyofungashwa na kupangwa vizuri kwenye rafu, sehemu ya mbele ikiwa na kioo kinachoonyesha bidhaa hizo kwa ukaribu.

Mashine ndogo ya kuuzia maziwa, yenye maandishi na picha mbalimbali, zilizochapishwa vizuri na kuwekwa kwenye Kuta zake, ikiwa na sehemu maalumu ya kuwekea chombo kwaajili ya kukingia maziwa.

Mashine ya kisasa ya kuuzia maziwa yenye eneo maalumu, la kuweka chombo kwa ajili ya kukingia maziwa. Pamoja na sehemu yenye vitufe vingi vinavyomwezesha mteja kuweka kiasi anachohitaji.

Mashine ndogo ya kuuzia maziwa yenye maandishi na picha mbalimbali zilizochapishwa vizuri na kuweka kwenye kuta zake ikiwa na sehemu maalumu ya kuwekea chombo kwa ajili ya kukingia maziwa.

Kituo cha kisasa cha kuuzia maziwa ambapo wateja hutumia sarafu au kadi maalumu. Pia kinawezesha watu kununua maziwa, kwa kiasi wanachokitaka. Kupitia tekinolojia hii, wafugaji hupata soko la moja kwa moja.

Kituo cha kisasa cha kuuzia maziwa kilichoandikwa "QUALITY MILK ATM" na chenye rangi ya buluu, ambapo wateja hutumia sarafu au kadi maalumu. Kupitia tekinolojia hii wafugaji hupata soko la moja kwa moja.

Mashine ya kisasa ya kuuzia maziwa yenye rangi ya bluu, ikiwa na eneo maalumu la kuweka chombo. Mazingira yakionekana kuwa safi, ikiashiria huduma nzuri itolewayo.

Eneo la duka lililo na makochi, meza na viti vilivyotengenezwa na kupangwa vizuri kwaajili ya biashara, seemu hizi watu mbalimbali hufika na kufanya manunuzi ya vitu hivi.

Eneo la duka lililo na bidhaa mbalimbali, vikiwemo makochi na viti vilivyotengenezwa na kupangwa vizuri kwa ajili ya biashara, sehemu hizi watu mbalimbali hufika na kufanya manunuzi ya vitu hivi.

Eneo la duka lenye bidhaa mbalimbali ikiwemo viti, makochi, vitanda na meza vilivyopangwa vizuri, sehemu hii inaonekana kuwa safi na yenye mwanga wa kutosha.

Eneo la duka linaloonekana kwa nje lenye bango linalosomeka (Ideal SOFAS). Sehemu hii inaonyesha kuwa na bidhaa kama: viti, meza na makabati; kwa ajili ya biashara.

Eneo la duka kubwa linaloonekana kwa nje lenye maandishi yanayosomeka, Furniture Palace mlangoni, ndani ya sehemu hii kuna samani mbalimbali ikiwemo meza, viti na makochi.

Sofa kubwa lenye rangi ya kuvutia likiwa limewekwa sehemu ya uwazi mbele ya jengo la duka, mandhari ya eneo hili inaonesha ni sehemu ya biashara huku bidhaa hiyo ikiwekwa ili kuwavutia wateja.

Eneo la duka lenye bidhaa mbalimbali, ikiwemo: viti, makochi na meza; vilivyopangwa vizuri kwa ajili ya kuuzwa. Sehemu hii inaonekana kuwa safi na yenye mwanga wakutosha.

Duka kubwa lenye mpangilio mzuri wa samani kama makochi ya vitambaa laini na meza za mbao zilizo ngarishwa mandhari ya jumla katika eneo hilo yanaonyesha uzuri na ubora wa bidhaa zikiwa tayari kuwakaribisha wateja kufanya manunuzi.

Meza nzuri yenye umbo la duara na viti vyake vinne vikiwa vimepangwa vizuri kwenye eneo la nje ya duka, sehemu hii inaonekana kuwa ni barabarani, hivyo kuna mzunguko mkubwa wa watu wanaoweza kununua bidhaa hizo.

Duka kubwa lenye mpangilio mzuri wa samani kama makochi ya vitambaa laini, na meza za mbao zilizong'arishwa. Mandhari ya jumla katika eneo hili, yanaonyesha uzuri na ubora wa bidhaa.

Eneo lenye makochi meza na viti zilizoandaliwa vizuri kwa ajili ya kupokea wageni sehemu hii inaonekana kuwa safi na yenye kuruhusu mwanga ikiashiria huduma bora ipatikanayo.

Bidhaa mbalimbali za vyakula ikiwemo mboga za majani, nyanya, hoho na karoti zilizopangwa vizuri kwenye eneo ambalo watu hufika kufanya manunuzi.

Eneo lenye bidhaa mbalimbali ikiwemo za chakula, zilizopangwa vizuri ili kuruhusu wateja kuziona kwa urahisi. Pia kuta za jengo hilo zinaonekana kupakwa rangi ya njano yenye kuashiria usafi.

Bidhaa mbalimbali za vyakula ikiwemo: hoho, nyanya, karoti, na vitunguu vilivyopangwa vizuri kwenye meza na vyombo mbalimbali. Eneo hili watu hufika na kupata vitu hivyo.

Wafanya biashara waliokaa kwenye meza maalumu wakiwa na nyanya zilizopangwa na kuwekwa vizuri kwenye vyombo pia sehemu hii inawaonyesha wateja wakiendelea kuchagua na kununua bidhaa hizo.

Wafanyabiashara waliopanga bidhaa za vyakula ikiwemo: nyanya na vitunguu kwenye vyombo maalumu. Eneo hili linaonekana kuwa na mzunguko mkubwa wa watu.

Mfanyabiashara akionyesha matunda mbalimbali ikiwemo: machungwa, ndizi na matikiti maji; yaliyopangwa vizuri kwenye meza yake ya biashara iliyofunikwa juu ili kukinga bidhaa hizo.

Mazao mbalimbali ya chakula ikiwemo nyanya, vitunguu, kabichi, papai, viazi na matikiti, yaliyopangwa vizuri ili kuwarahisishia wateja kuchagua wakati wa kufanya manunuzi.

Muuzaji wa mazao ya vyakula ikiwemo ndizi, maembe na vitunguu, akipanga bidhaa hizo katika eneo lake la biashara. Maeneo hayo hupatikana wafanyabiashara wengi wenye sehemu zao maalumu za kufanyia shughuli hizo.

Mfanyabiashara wa bidhaa za vyakula akimuhudumia mteja anaefanya manunuzi, mezani kwake kuna bidhaa mbalimbali zikiwemo mayai, mboga za majani na matunda.

Bidhaa mbalimbali ikiwemo mikanda, na viatu vya ngozi, vilivyopangwa kwa kutundikwa; njia hii huruhusu wateja kuona vitu kwa urahisi, vinavyokuwa kwenye biashara katika eneo husika.

Bidhaa mbalimbali za vyakula ikiwemo maembe na ndizi zilizopangwa na kutundikwa vizuri. Eneo hili linaonyesha wateja wakiendelea kuchagua na kufanya manunuzi.

Eneo la biashara lenye mazao ya chakula ikiwemo ndizi, vitunguu, maboga na mahindi ambalo watu hufika kwa ajili ya kufanya manunuzi ya chakula na bidhaa mbalimbali.

Sehemu ya duka yenye bidhaa mbalimbali ikiwemo mavazi yaliyopangwa vizuri, watu wakiendelea kufanya manunuzi, eneo hili linaonekana kuwa na taa zinazosaidia kuongeza mwanga ili kurahisisha shughuli hizo.

Mazao mbalimbali ya vyakula ikiwemo ndizi, vitunguu, nyanya, na matunda mbalimbali yaliyopangwa vizuri, kila mfanyabiashara kwenye eneo hili huwa na sehemu yake maalumu kwaajili ya kuuza bidhaa zake.

Mfanyabiashara akipanga bidhaa mbalimbali za vyakula katika meza yake ikiwemo nyanya, vitunguu, hoho, matango, na ndizi zilizo ning'inizwa vizuri.

Mashine ya malipo iliyoshikwa kwa mkono mmoja, yenye umbo la mstatili ikiwa imejaa vitufe vingi vya namba na maandishi ya herufi. Kadi ya benki imechomekwa kwenye sehemu ya chini ya mashine, tayari kwa kuchakatwa.

Eneo la duka kubwa linaloonekana kwa nje, lenye bidhaa mbalimbali kama; makoti na masweta yaliyotundikwa na kupangwa vizuri. Usafi katika sehemu hii ni mkubwa, ukiashiria huduma nzuri itolewayo.

Mavazi mbalimbali ikiwemo makoti, masweta na suruali yaliyopangwa na kutundikwa vizuri, kwenye eneo la duka. Sehemu hii inaonekana kuwa safi na yenye mwanga wa kutosha.

Mavazi ya aina mbalimbali ikiwemo mashati na suruali zilizokunjwa na kupangwa vizuri kwenye rafu. Eneo hili linaonekana kuwa safi na lenye mwanga wa kutosha ili kusaidia wateja kufanya manunuzi katika mazingira mazuri.

Eneo la duka kubwa lililojaa mavazi ya aina mbalimbali ikiwemo masharti ikiwaonyesha watu wakiendelea kuchagua bidhaa hizo huku walinzi wakihakikisha usalama na kuwasaidia wateja.

Eneo kubwa la duka lililojaa mavazi ya aina mbalimbali ikiwemo mashati, suruali na makoti vilivyopangwa vizuri ilikuwarahisishia wateja kuchukua wakati wanapofanya manunuzi

Nguo za aina mbalimbali ikiwemo makoti, zilizopo katika duka kubwa ambalo watu wengi hufika na kufanya manunuzi. Maeneo haya ya maduka makubwa huwa na bidhaa za aina mbalimbali kama vile: urembo, michezo na vyakula.

Nguo za aina mbalimbali ikiwemo mashati na suruali zilizokunjwa na kuwekwa vizuri kwenye rafu zilizo ambatanishwa na bei zake ilikuwasaidia wateja waweze kujihudumia wenyewe.

Mavazi ya aina mbalimbali ikiwemo; mashati na makoti yaliyokunjwa na kupangwa vizuri kwenye eneo kubwa la duka. Sehemu hii inaonekana kuwa safi na yenye mwanga wa kutosha.

Bidhaa mbalimbali ikiwemo mikufu, kofia pamoja na miwani, zilizopo katika duka kubwa ambalo watu hufika na kununua bidhaa hizo. Maeneo haya ya maduka makubwa huwa na bidhaa za aina nyingi kama vile urembo, michezo pamoja na vyakula.

Nguo za aina mbalimbali ikiwemo mashati na suruali zilizopo katika duka kubwa, ambalo watu wengi hufika na kununua bidhaa hizo. Maeneo haya ya maduka makubwa, huwa na bidhaa za aina nyingi kama urembo, michezo na vyakula.

Eneo kubwa la duka likionesha bidhaa mbalimbali, ikiwemo viatu, mashati, na makoti yaliyopangwa vizuri ,sehemu hii inaonekana kuwa safi na yenye mwanga wa kutosha.

Eneo kubwa la duka, lenye bidhaa mbalimbali, zilizopangwa vizuri, ili kuwarahisishia wateja kuchukua wanapofanya manunuzi. Sehemu hii inaonekana kuwa ni safi, na yenye mwanga wa kutosha, ikiashiria huduma bora itolewayo.

Bidhaa mbalimbali zilizofungashwa vizuri na kupangwa kwenye rafu ili kuwasaidia wateja wakati wa kuchukua wanapofanya manunuzi, eneo hili la duka kubwa lina mazingira safi na lenye mwanga .

Eneo la duka kubwa likiwa na bidhaa mbalimbali zilizopangwa vizuri kwenye rafu, sehemu hii inaonekana kuwa safi na yenye mwanga wa kutosha, ikiashiria huduma nzuri itolewayo.

Mteja amesimama mbele ya rafu zilizojaa bidhaa za vyakula zilizopangwa vizuri ikiwemo matango, hoho, na biringanya. Eneo hili linaonekana kuwa na muingiliano mkubwa wa watu wanaokuja kufanya manunuzi.

Mteja aliyeshikilia kikapu akipita kwenye njia maalumu wakati akifanya manunuzi ya vitu mbalimbali kwenye duka kubwa, huku bidhaa zikiwa zimepangwa vizuri kwenye rafu.

Vinywaji laini vilivyopangwa kwa mstari kwenye rafu, ili kuwapa urahisi wateja wakati wakuchukua wanapofanya manunuzi, utaratibu huu hutumika katika maduka makubwa yenye mzunguko mkubwa wa watu.

Bidhaa mbalimbali ikiwemo vinywaji vilivyopangwa vizuri kwenye rafu, ilikuwapa urahisi wateja wakati wa kuchukua, wanapofanya manunuzi, utaratbu huu hutumika katika maduka makubwa yenye mzunguko mkubwa wa watu.

Mkono wa mhudumu unaonekana ukiinua pakti ya soseji na kuipitisha mbele ya mashine ya kusoma bei ya bidhaa. Hii ni hatua ya mwisho ya ununuzi, ambapo bidhaa huchanganuliwa kwa bei kabla ya kulipiwa.

Bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa mstari kwenye rafu, ili kuwapa urahisi wateja wakati wa kuchukua wanapofanya manunuzi. Utaratibu huu hutumika katika maduka makubwa, yenye mzunguko mkubwa wa watu.

Bidhaa mbalimbali ikiwemo vinywaji laini, vilivyopangwa vizuri kwenye rafu ili kuwarahisishia wateja wa kuchukua wakati wanapofanya manunuzi. Eneo hili pia ni safi na lenye mwanga wa kutosha .

Duka kubwa la "HoodMart" ambalo watu wengi hufika kwa ajili ya kufanya manunuzi ya bidhaa mbalimbali ikiwemo: chakula, vifaa vya michezo, vinywaji, mavazi, na vifaa vya kielektroniki.

Eneo linaloonyesha bidhaa za vyakula, kama vile ndizi, viazi na nyanya vilivyopangwa vizuri, mazingira ya sehemu hii, ni safi na salama ikiashiria huduma bora itolewayo.

Eneo kubwa la duka likionyesha bidhaa mbalimbali zilizofungashwa na kupangwa vizuri. Sehemu hii inaonekana kuwa na taa nyingi kwa ajili ya kuongeza mwanga ili kurahisisha shughuli ya manunuzi.

Bidhaa mbalimbali ikiwemo sabuni na dawa za kuulia wadudu zilizopangwa vizuri kwa mstari kwenye rafu, ili kuwarahisishia wateja kuchukua wakati wanapofanya manunuzi.